Tunaoona hapo ni walemavu ambao wanacheza mpira wa kadanda wakiwa wanacheza na machuma hapo, na wachezaji wawili ambao wameruka kule juu wakigonga mpira kwa mguu yao, ikiwa inaenda juu sasa ni mpira wa walemavu na ni mpira wa kadanda wa miguu.

Sasa hapo kuna madarasa ambayo huwa ni shule ya msingi. Sasa shule hii huwa inafunzwa na jinsi masiku, miezi na mwaka na huwa wanapatiwa kazi waende nayo nyumbani.

Hapo ni wanariadha wawili na wakiwa Wanakimbia naona Kuna mmoja ameanguka nauyo mmoja sa mwingine anamsha akiwa anamsha akishika akijaribu kuinua mgongo juu

Huyu ni mtu ambaye anatumia gari ya kiwete, ambaye amevaa saa na ako na vitabu, kama vitabu vinne akiwa anasoma au anaenda pahali pa kusomea, na huyu mtu ambaye amekalia kwa kiti.

Hapo sasa inakuonyesha kama ya kwamba, unaweza kufanya kila kitu, si ati unasema umepoteza mguu yako alafu siwezi nikafanya kitu. Hapana, huyu mtu anafanya kitu zuri kwa kupata nguvu kwa mwili yake.

Hapo sasa ni siku kuu ya dunia mzima, kuonyesha kila nchi vitu wanaeza fanya na kila nchi bendera yao, hapo hasa ni Kenya na ni wakenya wakiwa wanabeba bendera yao juu wakishangilia na dunia mzima ikiona.

Hapo sasa ni wanariadha ambao huwa wanakimbia mbio ya milita mia tano elfu Mia tano, kuna mmoja anaitwa Samwel Mushai na huyu mwingine wa kushoto anaitwangwa Gene Kipchumba wakikimbia kwa Kenya.

Tunaona hapa sasa ni mao na msichana ambaye anapita ndani ya maji, na huyo mdogo akiwa na mkewe mkononi. Anacheka vizuri sana, anaonyesha furaha, na anapenda kukaa huko ndani

Sasa hapo kuna wanariadha wanne ambao ni wa Kenya wakiwa wanakiambia hapo kwa kiwanja ili wapate fursa ya mwili yao ili wapate kukimbia namna hiyo.

Hapo naona kuna mtu amevaa bendera ya Kenya ambapo huwa ako huko Paris, ufaransa. Sasa mtu huyo ni viwete ambapo anatumia kiti cha kiwete.

Hapo kuna tangi kuu halafu hiyo tangi imewekwa maji na hiyo maji alama imeandikwa, ni alama ya kuzuia ama watu wa moto, kama moto imeenda mahali fulani huwa wanaendea wakizima moto.

Hii ni timu ya Kenya wanataka kucheza mpira na hiyo mpira kila mtu hapa wako na machuma zao na kila mtu hapa ako na mguu mmoja na wote ni viwete lakini wanacheza mpira.

Hapo sasa ni mahali pa ni darasa la kwanza cha. Sasa hapo hizi mashule ama madarasa ikiwa kuna watoto ndani na wanasoma na hii mlango ni ya shule akiwa unaambiwa karibu.

Mlango hii ni mahali pa kusoma ama wanafunzi kusomea. Sasa hapo kuna maandishi imeandikwa ya kwamba hakuna mwanafunzi anayeweza toka, namaanisha wanafunzi akiingia ndani hawezi akatoka.

Hapo sasa ni mahali ambao huwa watu husomewa, sasa wakifanya ama wakiendelea na kufanya vitu ambao ni mzuri zaidi wakiwa wanatoa mbele ya wanafunzi ambao wanamaliza chuo kikuu cha Kenya.

Hapo ni wanariadha wawili wa orodha wakiwa wanakimbia na wote ni wa Kenya. Wameshika bendera ya kenya juu. Ni mwanaume na mwanamke ambao wamekamata bendera ya Kenya juu wakikimbia.

Ni shule ambayo madarasa yametengenezwa vizuri sana na labda wanafunzi hawako sai ama wako darasani, hapo ni mahali ambaye masomo inapaswa watu wasome yaani shule ya...

Ninaona hapo ni walemavu ambao wanatembea na chuma zote mbili ya mguu. Sasa hao watu wanataka kucheza mpira na mpira hiyo ukiwa wanavaa jezi ya Kenya.

Hapo ni madarasa ya shule na hapo ni madarasa ambayo watoto wako ndani wakisoma ndani na walimu wakisomesha sasa hapa kuna mtu anapita na wanapitanga tu wakati wa kengele ndio unaona mtu huwa anapita hapa.

Sasa hapo kuna timu ambayo imeshinda na wamekuwa washindi. Sasa timu hiyo wamepatiwa cheki la taslimu la pesa, na pia kuna mlemavu mmoja ambaye ako kwa hiyo timu akiwa anashika, akiwa anatuonyesha picha.

Hapo ni kama shule kuu ya taifa, na inakuwanga sawa zaidi, kwa sababu iko na ardhi nzuri zaidi. Masomo yake ni yenye manufaa na ni masomo bora yenye hadhi ya juu zaidi.

Sassa hapo ni shule. Shule hizi napo ni madarasa. Madarasa hizi ndani yake kuna watoto wakiwa na walimu. Kila darasa kuna mwalimu mmoja akifundisha kila wakati.

Hapo sasa ni kufunza watoto jinsi ya kufanya mchezo wa kila aina, sanasana mchezo wa wanariadha ama ukimbiaji sasa ndio hufunzwa na walimu wakikimbiza na waki.

Sasa hapo ni shule na hapo ni ndani ya darasani, darasa hiii tunayoona hapa kuna kitu ya kupangusa ukuta ambayo inaifaya iwe safi ndio ili mwalimu aandike vizuri.

Sasa hii ni kitabu moja ambayo huwa hufunza wanafunzi ili wapate afya mzuri na vile ya kupata afya na vile ya kuharibu afya yako ili wajue zote chenye nzuri na ile mbaya.

Hii hapo imejengwa ni shule. Shule hii hapo sasa ni shule mzuri ama shule ya msingi, ya inafanya hapo ni shule ya primary . Sasa shule hii hapo watoto wanasomea ndani na ni shule nzuri zaidi.

Naona hapo ni mwanamke ambaye akokwa mahali pa jimu kubeba ama kuweka mezani yake iwe juu na pate nguvu anabeba chuma cha kilo mingi zaidi.

Hii kitu naona hapo ni zima moto na zima moto hii hapo ingine kuna gas ambaye ya kupika ama gas ingine hapo ambaye ikichomeka unazima na hiyo zima moto, hautoroki au haufanyi.

Sasa hapo kuna mchezo wakiwa wanacheza mchezo wa kandanda walemavu sasa kuna walemavu wawili wakiwa wanacheza na hii monjo ama hii mpira wa kandanda na wana furaha zaidi.

Hapo ni wachezaji ambao kuonyesha ya kwamba kila kabila ya kenya, kila nchi ya afrika, kila nchi ya duniani kuonyesha siku yao na tradition yao vile inakaa kuwa huwa wanapitana watu wa,,,,

Hapo sasa ni mchezo, na mchezo huu ni wa kutupa kijiti ili ifikieshe mbali, na sasa ni wakati wa kucheza wa walemavu. Mlemavu mmoja anacheza hii kitu na kuna mmoja ambaye anazuia ili asianguke.

Hapo kuna makompyuta mingi zaidi kama hapa nne tunaona hapa, sasa hizi huwa hufunza watu vile kufanya hizi makompyuta ili wasome na wajue jinsi inavyo enda kazi hizi.

Hapo ni ofisi ambao huwa unafunzwa watu ama wanafunzi hapo kwa kompyuta wakiwa wanasomeshwa. Wanaonyeshwa kompyuta hizi ili wajue vile kufanya kazi.

Sasa hapo kuna walemavu ambao huwa wanafunzwa jinsi ya kuchezea mpira wa kandanda wakiwa na mguu mmoja na hizi chuma ambaye huwa wanatembea naye.

Hapo ni darasa ambao wanafunza watu au watoto hufunzwa vile za kuandika vitu kama ajenda ya leo yaani kuongea na kuongea wanahabari, sasa hii ni darasa ambayo imeandikwa kwa ukuta yao, na wanafunzi huko nyuma wakitazama na kuandika hizo vitu.

Tunaona hapa ni darasa, na darasa hii huwa ni mahali ambayo ni shule mahali ambayo kuna masomo. Sasa hapo kuna makompyuta ambaye ni kama wanafunzi huwa husoma wakifika wakati wake, na sasa kuna maviti ambao wanafunzi hukaa.

Sasa hapo naona ni darasa ambaye huwa ni darasa la shule ambayo sasa wananafuzi wawili wametengenezewa ili waonane uso kwa uso, wazungumzane na wasome pamoja na wajielewe.

Hapo kuna shule, shule hii watoto wakisomea hapo ndani wanaingia madarasani na wakiwa wanapatiwa fursa ya kuchezea nje wanatoka hapo kwa hii kiwanja wakichezacheza na wachukue furaha yao.

Hapo ni mahali pa kufunzwa ama kufunza watoto wadogo ili wajue vile huwa inaanzanga na masomo. Sasa masomo hii ni mchezo ya masomo ambaye inatakikana watoto wadogo wajue vitu haraka wakicheza.

Naona hapo ni mwanamke ambaye amevaa jezi la imeandikwa Kenya na ako kwa juu ya mtoni au maji akiwa ako na mau na mau ambaye huwa ni ya kujishindia ama ushindi.

Hapo sasa ni wanariadha wa Kimani na guide wakiwa wanakimbia, wakiwa wamefunga macho yake na kitu ambaye ya kulalia usingizi na wanakimbia kuna mkenya na mwingine wanakimbizana.

Hapo ni mahali pa kusomea, sasa hii hapo ni alama ya kwamba kama unaingia hapo unapaswa tu usome na hii nyumba ni ya kusoma peke yake sio nyumba ya kufanyia kila kitu na hapo ni masomo na ni maandishi ambayo ni nzuri zaidi na ni taslimu.

Hapo sasa ni shule za kompyuta. Ukiwa unafunzwa na mwalimu hizi kompyuta vile huwa zinaendanga vile zinafanya kazi, mahali ambayo huwa unaanza na mahali wanamaliza ili ujue baadae na ufanye ama ujifanyie kazi naye.

Hapo sasa ni masomo ambayo shule ya moja, shule hii sasa watoto wakiwa wanafundishwa vile masiku zinaendelea ama zikifuatana kama vile Ijumaa, Jumamosi, Jumapili, na kadhalika.

Hapo sasa ni kitabu cha kidato cha pili, kikiwa kinafunzwa, lugha ya kingereza, kitabu hiki cha watoto huwa inafunzwa lugha hiyo ili wafahamu haraka.

Hapo ni mahali pa kusoma ama kusomeshea watoto wadogo kama, kuna vitabu vingi hapa ni shuleni ambayo ama library ,haipo mashakani ndio inakuanga imeandikwa na John, hapa ni vitabu za huko shule, shule ya upili.